Hili ni duka la nguo la LC WaiKIKI , kuna ishara kubwa ya samawati yenye jina la duka LC WaiKIKI juu ya mlango wa kuingilia. Ndani ya duka nguo mbali mbali zinaonekana zikiuzwa na kuna bango ya matangazo ya GREAT NOVEMBER DEALS .

Hili ni duka la nguo liitwalo Safari. Duka lina dirisha kubwa la kioo linaloonyesha ndani ya duka. Ndani kuna nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye reki . Ishara ya duka Safari imeandikwa kwa herufi za dhahabu zinazo ng'aa juu ya mlango.

Hii ni safu ya suti za wanaume zilizopangwa kwenye rafu katika duka au chumba cha kuonyesha. Suti hizo zina rangi mbali mbali ikiwemo kahawia, kijivu, samawati na nyekundu iliyokolea. Zimepachikwa vizuri zikionyesha mtindo wa vitambaa tofauti.

Hili ni soko la nguo au duka la nguo la nje labda la mitumba. Kuna nguo nyingi zilizo ning'inia kwenye vijiti na jingine zimetapakaa chini kwenye rundo. Aina mbalimbali za nguo zinaonekana ikiwemo mashati, suruali na magauni. Nyuma kuna jengo lenye maduka mengi.

Hii ni safu ndefu ya nguo zilizopangwa kwenye reki ndani ya duka au soko. Nguo hizo zina rangi na ruwaza mbali mbali zikiwa tayari kuuzwa kwa wateja.

Hili ni dirisha la duka la nguo, likionyesha mapacha wa maonyesho kadhaa waliovalia nguo za kiume. Kuna mapacha wa maonyesho wanne, wakuu wakiwa wamevalia suti, mashati, na suruali, na mmoja wao anaonekana kuvalia suti kamili ya rangi ya kijivu na tai. Dirisha hilo pia lina mapambo ya rangi nyekundu na nyeupe, na ishara inayoonyesha bei yake.

Hili ni duka la nguo labda duka la mitumba au soko. Kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stedi, na pia kuna mifuko kadhaa. Nafasi inaonekana kuwa na mwanga wa kutosha kutoka madirisha na taa za ndani.

Hili ni duka la nguo la kifahari linaloitwa Fazal The Luxury Boutique. Duka hili liko Nairobi, Kenya, na linajulikana kwa kuuza bidhaa halisi za nguo za kimataifa kwa wanaume na wanawake.

Hii ni mlango wa duka la Woolworths. Juu ya mlango kuna ishara kubwa yenye mwanga inayosomeka "Woolworths", na chini yake karibu na mlango kuna ishara ndogo inayosoma, "Lay-By Available."

Hili ni rundo la mashati ya kitambaa yenye miramba miramba, yaliokunjwa vizuri na kupagwa kwenye meza ndani ya duka la nguo .Mashati hayo yana rangi mbali mbali kama vile samawati, kijani na nyekudu na yanaonekana kuwa yanauzwa au kuonyeshwa kwa wateja.

Hili ni duka la nguo za mitumba ambalo linaonekana kama Budget Wear the Thrift Shop huku Nairobi. Ndani ya duka kuna watu kadhaa wakitafuta na kuchagua nguo zilizopangwa kwenye rafu na stendi za nguo. Pia kuna tangazo linalosema school uniform on sale , sare za shule zinauzwa.

Hili ni shati jeusi lenye picha ya jalada la albamu ya Pink Floyd. Shati hilo linaonekana likiwa limening'inizwa kwenye kamba ya kuonyeshea nguo ndani ya duka la nguo huku mikono ya mtu ikionekana ikishikilia shati hilo.

Hili ni duka la nguo za wanaume likiwa na suti nyingi zilizopangwa vizuri. Kuna suti zilizoning'inia kwenye kuta na zingine zimepangwa kwenye reki ya chini. Suti hizo zina rangi tofauti na zinavaliwa na mashati na tai kuonyesha mtindo mbalimbali.

Hili ni duka la nguo za kifahari, labda duka kubwa la nguo. Ndani ya duka hili kuna rafu zilizojaa nguo mbalimbali zilizopangwa vizuri ikiwemo mashati, suruali na koti. Pia kuna viti vya kifahari na meza za kuonyeshea bidhaa kama viatu na vifaa vingine.

Hii ni rafu za dukani zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali. Kuna mikoba ya wanawake ya rangi na mitindo tofauti pamoja na vitu kama vile shanga na pete zote zimewekwa vizuri kwenye rafu nyeupe.

Hili ni duka la nguo linaonekana kama duka la Levis. Ndani ya duka kuna nguo nyingi zilizopangwa vizuri ikiwemo jeans , mashati na jaketi za denim . Ishara za new arrivals zinaonekana wazi zikionyesha bidhaa mpya na aina maarufu ya jeans ya Levis.

Hii ni suti kadhaa zilizoning'inia zinazoonekana kuwa dukani au sokoni. Suti hizo zina rangi tofauti ikiwemo kahawia na kijivu, na vimepangwa kwa ajili ya kuonyeshwa au kuuzwa.

Hili ni lori kubwa la kubeba magari likisafiri barabarani. Lori hilo limebeba magari kadhaa na linaonekana likiwa kwenye barabara kuu, huku magari mengine yakionekana kwa mbali.

Haya ni magari kadhaa yakiwa yameegeshwa sambamba yakionekana kutoka nyuma. Gari ya mbele ina rangi nyeupe ikifwatiwa magari meusi na mengine kadhaa nyuma yake, yote yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la maegesho.

Hii ni tairi na rimu ya gari ikioshwa kwa shinikizo la maji. Kuna maji yanayoruka kutoka kwenye tairi ya rimu na tairi zengine zinaonekana zikiwa zimerundikwa nyuma.

Hii ni gari jeupe aina ya Infinity Qx 50. Likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Gari hili linaonekana liko upande wa kulia wa picha likiwa na muundo wa kisasa na wa kifahari na rimu zake za gurudumu zenye kung'aa.

Hili ni gari nyeusi aina ya Honda stream iliyopigwa picha mbele ikiwa imepaki mahali pa wazi. Namba ya usajili ya gari hio inaonekana wazi kama KCS.

Hii ni mambo ya ndani ya gari hasa sehemu ya dereva. Inaonyesha dashibodi, usukani na viti vya mbele. Unaweza kuona redio ya gari, vidhibiti vya hali ya hewa na sehemu ya gia. Pia kuna karatasi au kitabu kidogo kwenye kiti cha abiria.

Hili ni gari aina ya Toyota nyeupe ikiwa imeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi nyingi. Nyuma ya gari kuna majengo kadhaa na miti kuashiria kuwa gari liko eneo la mashambani au la asili.

Hili ni gari aina ya volvo S90 enye rangi inayo badilika badilika kama kinyonga au rangi ya fedha iliyo meta meta likiwa limeegeshwa kwenye nyasi ndefu. Nyuma ya gari kuna miti na magari mengine yalioegeshwa.

Haya ni magari kadhaa yakiwa yameegeshwa katika eneo la maegesho labda kwenye uwanja wa kuuza magari. Magari mawili yanaonekana wazi mbele ni gari la rangi ya chungwa ambalo linaonekana kuwa Dodge Challenger na gari la samawati ambalo linaonekana kuwa Ford Mustang.

Hii ni safu ya magari yaliyopangwa pengine kwenye eneo la kuuza magari au maegesho. Magari yanaonekana kuwa mapya au yaliyotumika na yaliyotunzwa vizuri yakiwa yameegeshwa chini ya anga la samawati na mawingu.

Hili ni eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi yakiwemo magari mapya na yaliyotumika yakiwa yamepangwa kwa safu. Inaonekana kama sehemu ya maonyesho ya magari au eneo la kuuza magari.

Hili ni gari lenye rangi ya fedha, iliyoegeshwa nje. Namba ya usajili ya gari ni KDA 650E. Gari limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na ardhi.

Huu ni sehemu ya mbele ya gari yenye redio au mfumo wa burudani unaoonyesha masafa ya redio na vifungo mbalimbali vya kudhibiti. Usukani wa gari lenye nembo ya Subaru katikati ya maandishi yakuashiria mfumo wa mifuko ya hewa ya usalama.

Hili ni gari jeupe aina ya Volkswagen Tiguan R-Line likiwa limeegeshwa barabarani na kuangalia mbele. Na taa zake za mbele zimewashwa.

Hili ni gari jeupe, pengine matatu likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Nyuma ya gari kuna jengo na maandishi Hill Court yanaonekana ukutani. Gari lina madirisha yenye rangi nyeusi na linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Hii ni ndani ya gari ikionyesha upande wa dereva . Inaonekana kiti cha dereva, usukani, dashibodi na sehemu ya sakafu yenye mkeka wa gari hiyo.

Hili ni trela ya kubeba magari ikiwa imebeba magari kadhaa barabarani. Trela hiyo inaonekana kuwa ndefu na imebuniwa kubeba magari mengi kwa wakati mmoja ikiwemo magari ya abiria na labda hata vani ndogo.

Hili ni gari aina ya Subaru Outback, likiwa limeegeshwa nje. Gari hili ni la rangi ya kijivu iliyokolea au nyeusi, na unaweza kuona namba ya usajili ya Kenya KCO 052X nyuma yake. Inaonekana kuwa gari la familia au SUV ndogo lenye nafasi ya mizigo nyuma.

Hili ni gari aina ya Volvo S90, yenye rangi ya fedha, likiwa limeegeshwa kwenye nyasi. Nyuma ya gari hili kuna miti na magari mengine yaliyoegeshwa.

Hili ni gari la zamani ambalo linaonekana kuwa limetunzwa vizuri sana. Gari hili lina rangi ya fedha na magurudumu meusi yenye spika za kahawia. Lina taa kubwa mbele na sanduku la mbao limefungiwa kando. Limeegeshwa kwenye barabara iliyotengenezwa kwa mawe na nyuma yake kuna ukuta wenye mimea iliyopandwa au wa chuma.

Hawa ni watu watatu karibu na gari la samawati, huenda wakiwa katika chumba cha maonyesho ya magari au duka la magari. Mwanamke mmoja anaonekana akizungumza na wanaume wawili, labda akieleza kuhusu gari hilo au wakijadili ununuzi.

Hili ni gari aina ya Toyota Landcruiser Prado likiwa limeegeshwa nje. Ni gari la rangi nyeusi au kijivu iliyokolea na lina namba ya usajili inayoonekana KDK.

Hili ni gari jeupe aina ya Volkswagen Tiguan R-Line likiwa limeegeshwa nje. Gari hili lina muundo wa kisasa na taa za mbele zinazidi kung'aa na linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Hili ni lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa. Lori hili lina trela yenye ghorofa mbili au zaidi iliyoundwa mahususi kwa ajili ya kubeba magari mengine kwa wakati mmoja kama vile magari madogo na hata gari la biashara.

Hii ni safu ya magari ya kifahari, yanaonekana kuwa haina ya Lexus yaliopangwa kwa mpangilio. Magari hayo yanarangi tofauti ikiwemo samawati, machungwa na nyeupe na ya meengeshwa sehemu moja. Magari yote yameelekezwa upande mmoja nasehemu zao za mbele zinaonekana wazi.

Huyu ni mwanaume na mwanamke wakiangalia nyaraka labda mkataba ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mwanaume anaonekana kuwa mteja na mwanamke anaonekana kuwa muuzaji au wakala wakijadali kitu kinachohusiana na ngari yaliyo nyuma yao.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya nyuma inaonekana kuwa gari dogo la abiria kama vile Toyota Passo au Subaru Steller. Viti vimefunikwa na vitambaa vya rangi isiyo kolea na mikanda ya usalama inaonekana kwenye viti vya nyuma.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya nyuma na sehemu ya mzigo. Viti vimepakiwa chini na kuna nafasi kubwa ya kubeba mizigo na viti vya mbele vinaonekana kwa mbali.

Hii ni gari aina ya Toyota yenye rangi nyeupe inaonekana ikiwa imeegeshwa nje na mlango wa abiria imefunguliwa, namba ya usajili ya gari ni KDR 963V . Kwa nyuma kuna majengo na maandishi yanayosomeka vizuri lakini baadhi yanaonekana kama Mpesa.

Hili ni gari aina ya Toyota Land Cruiser Prado likiwa limeegeshwa. Gari hilo lina rangi nyeusi au kijivu iliyokolea na lina namba ya usajili inayoonekana kwenye bati la leseni. Muundo wake unaonyesha kuwa ni gari kubwa la SUV.

Hili ni aina ya Toyota Mac-x lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye sehemu iliyotengenezwa kwa vigae. Nyuma ya gari kuna jengo linaloonekana kuwa na biashara na kuna maandishi source yaliyoonekana kwenye jengo hilo.

Hili ni gari aina ya Landrover Series ya zamani yenye rangi ya kijani kibichi. Ni gari la kubeba mzigo na linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani au kwenye eneo la wazi.

Hili ni gari aina ya Toyota ya rangi ya fedha ambayo inaonekana kama imeegeshwa usiku. Gari hili lina rimu nyeusi na taa za mbele zilizong'aa. Nyuma ya gari kuna jengo refu lenye taa zinazowaka na barabara iliyopaki ina vigae.

Huyu ni mwanaume na mwanamke wakiwa ndani ya duka la kuuza magari. Mwanaume huyo amevaa shati ya samawati na jeansi , huku mwanamume amevaa suti ya kibiashara. Wanaonekana wakizungumza karibu na gari jeusi, huku mwanamke akionyesha, kitu ndani ya gari.

Hili ni gari aina ya Subaru Forester nyeusi lililokuwa limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe au kokoto. Nyuma ya gari kuna majengo na magari mengine yaliyokuwa yameegeshwa. Gari hili lina namba ya usajili KBB 862R .

Hii ni gari nyeusi iliyo egeshwa kwenye nyasi ikiwa na magurudumu yenye rimu zinazongaa nyuma ya gari hilo kuna magari mengine na watu wachache huku kukiwa na miti na anga la kungaa nyuma yao.

Hili ni gari aina ya Subaru Outback, yenye rangi nyeusi au kijivu iliyokolea . Nambari ya usajili ya gari hili ni KCO 052 X.Gari linaonekana likiwa limeegeshwa nje, labda kwenye barabara ya udongo au sehemu isiyokuwa na lami.

Hili ni soko au duka la ufundi wa mikono labda katika eneo la wazi au chini ya paa la mabati. Upande wa kulia kuna mkusanyiko mkubwa wa shanga za rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa au kutundikwa kwenye fremu ya mbao.

Hili ni soko la wazi lenye ndizi nyingi zilizopangwa kwa kuuzwa. Kuna ndizi za kijani kibichi na ndizi zilizoiva za manjano zikining'inia kutoka kwenye kamba na chini yake kuna rundo la matunda mengine labda nyanya zikionekana kwenye kikapu.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, labda soko la Maasai, ambalo limejaa vikapu vingi vya rangi na bidhaa zingine za ufundi wa mkono. Watu wanaonekana wakikaa au wakitembea katikati ya bidhaa hizo, wakionyesha mazingira yenye uhai na utamaduni.

Hili ni lango la soko la Kikuyu Modern Market , kwenye ghorofa ya chini, kuna chakula cha kikapuni, ghorofa ya kwanza, ina malimali, na nafaka, ghorofa ya pili, ina nguo.

Hili ni duka au kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali, labda ufundi au zawadi. Kuna shanga au mikufu mingi imening'inia upande wa kushoto. Juu ya meza mbele kuna vitu vingine vidogo vidogo vilivyotawanyika, labda mapambo au bidhaa zingine.

Hili ni soko la wazi lenye shughuli nyingi linaloonekana kama soko la Masai uko Nairobi. Kuna vibanda vingi vinavyouza bidhaa mbalimbali za ufundi kama vile vito, mkufu, bangili, pete, mavazi yenye vitambaa vya kiafrika na sanamu za mbao.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Kuna mifuko mingi ya aina mbalimbali ikiwemo mikoba na vikapu, iliyopangwa na kuning'inia kwa ajili ya kuuzwa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea sokoni au wamekaa karibu na bidhaa.

Hii ni soko la wazi lenye watu na bidhaa mbalimbali. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya manunuzi au kuuza bidhaa sokoni. Kuna rundo la ndizi au matunda mengine yanayoonekana kuuza. Pia kuna nguo zinazoning'inizwa zikiashiria biashara ya nguo.

Hili ni soko la usiku au eneo lenye maduka ambapo kuna bidhaa kama matunda na mboga zilizopangwa kwenye meza au vibanda. Njia ya katikati inaonekana kuwa na unyevunyevu au uchafu na kuna nuru hafifu kutoka kwenye taa au vyanzo vingine vya mwanga vinavyoangazia eneo hilo.

Huu ni mkusanyiko wa mapambo, ya shanga, yenye rangi nyingi, yanaonekana kuwa bidhaa za kitamaduni, za kiafrika labda kutoka soko la maasai. Mapambo haya, yameundwa, kwa ustadi, na shanga ndogo ndogo za rangi mbalimbali, kama vile nyekundu, samawati, njano, kijani, na nyeusi, zikiunda mifumo na miundo taji.

Haya ni magomba mawili mikubwa ya ndizi mabichi iliyosimama wima ndani ya ndoo, labda ikiuzwa sokoni. Nyuma yao kuna rundo la matunda na mboga nyingine zikiwa tayari kuuzwa.

Hii ni meza iliyojaa samaki waliokaushwa labda wakipatikana sokoni au kwa muuzaji wa barabarani. Samaki hao wanaonekana kuwa tayari kwa kuuzwa au kutumia kama chakula.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, labda soko la ufundi la kiafrika au soko la masai. Kuna bidhaa nyingine za ufundi zilizo pangwa chini na zilizo ning'inia zikiwemo nguo zenye rangi nyingi, sanamu za mbao, vyombo vya muziki kama ngoma na maraka na vitu vingine vya mapambo.

Hili ni soko lenye mazao mbalimbali. Tunaona mizigo mingi ya tangawizi, baadhi ikiwa kwenye vikapu, mingine kwenye mifuko, na mingine kwenye kreti ya kijani. Pia kuna bidhaa nyingine za chakula kama vile mboga za majani na vitunguu saumu.

Hili ni soko la wazi lenye bidhaa nyingi za ufundi wa mabao kama vile sanamu na vitu vingine vya mapambo. Mtu anaonekana ameketi upande wa kushoto na bidhaa zimepangwa chini kwenye kitambaa au meza ndefu.

Huu ni mkokoteni wa kuuzia bidhaa barabarani wenye nembo ya farmers choice . Mkokoteni huo una mwavuli mkubwa wa samawati unaotoa kivuli. Nyuma ya mkokoteni kuna vibanda vya kuuzia nguo na bidhaa nyingine na magari yameegeshwa kando ya barabara.

Hili ni eneo linaloonekana kama soko likiwa na vibanda au meza tupu. Kuna vitambaa vilivyofunikwa kwenye meza kadhaa na kuna nambari ya nane na thelathini na sita kwa baadhi ya vibanda. Ukuta una rangi ya mchungwa na kijani, na kuna muundo ya chuma inayoshikilia vibanda.

Hili ni rundo la viatu vya aina mbalimbali ikiwemo sapatu za kike zilizoning'inizwa kwenye stendi na pia zikiwa zimewekwa juu ya meza pamoja na sandali na viatu vingine vya wazi. Upande wa kushoto kuna stendi iliyojaa miwani ya jua ya rangi na mtindo tofauti.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi likionyesha viundo na matunda na mboga mboga. Kuna ndizi zilizoning'inia juu na chini kuna milima ya matunda kama maembe, parachichi na machungwa. Watu wanaonekana wakitembea na kununua katika soko hili lenye rangi nyingi na bidhaa mingi.

Ile ni duka la wazi, labda sokoni, lililojengwa kwa mbao na mabati. Duka hili limejaa bidhaa mbali mbali za mikono, hasaa shanga na mapambo mengine ya kupendeza yenye rangi nyingi yaliyopangwa kwenye rafu na meza.

Hili ni soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za shambani. Unaweza kuona ndizi zikining'inia, karoti na nyanya zikiwa kwenye mifuko na makreti, mahindi mabichi na viazi ikiwa chini.

Hii ni mandhari ya barabarani yenye shughuli nyingi labda katika soko au eneo la biashara. Kuna vibanda vya wazi vilivyo jengwa kando ya barabara vikiuza nguo na bidhaa nyingine. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya biashara.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, huenda likawa soko la wakulima au soko lingine kubwa jijini Nairobi. Kuna umati mkubwa wa watu, wengine wao wakiwa wamekusanyika kununua au kuuza bidhaa mbalimbali.

Huu ni mkusanyiko wa vikapu vingi vya rangi mbalimbali vilivyofumwa kwa mikono, vinavyofanana vikapu vya kiafrika au vya waswahili. Vikapu hivi vina maumbo na ukubwa tofauti, na vimepangwa kwa njia inayoonyesha rangi zao angavu na mafumo mbalimbali ya ufumaji.

Hili ni soko la mazao mabichi lililozaa matunda na mboga mbalimbali. Kuna masanduku mengi yaliyojazwa na pilipili hoho za kijani, viazi na nyanya. Mazao yamepangwa kwa uangalifu kwenye vibanda na katika makreti ya plastiki kuashiria soko lenye shughuli nyingi.

Huyu ni muuzaji wa maua barabarani. Kuna mtu ameketi chini ya mwavuli akipanga maua mbalimbali yaliyowekwa kwenye ndoo na vyombo vingine. Maua haya ni pamoja na waridi, alizeti na aina nyingine zenye rangi nyingi kama vile machungwa na manjano.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa soko la Gikomba jijini Nairobi Kenya. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua na kupanga rundo kubwa la nguo ambazo huenda ni nguo za mitumba.

Hili ni soko la wazi lenye bidhaa mbali mbali za kiafrika. Kuna meza na sakafu zilizojazwa na sanamu za mbao. Nguo zenye rangi, ngoma na vitu vingine vya sanaa na ufundi. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa katika soko hili.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa soko la maasai huku Nairobi, Kenya. Kuna watu wengi wakinunua, na kuuza bidhaa mbalimbali, za kitamaduni, na za mikono. Unaweza kuona nguo zenye rangi nyingi, vito vya shanga, sanamu, za mbao.

Hili ni duka nguo au sehemu ya duka la nguo, likiwa na vitambaa na nguo mbalimbali zilizopangwa vizuri. Kuna rafu zilizojazwa na marundo ya vitambaa vya rangi na mitindo tofauti, vikiwa vimekunjwa vizuri.

Hii ni aina mbalimbali za viazi na mzizi mingine kama vile viazi vitamu na viazi vikuu vilivyopangwa katika vikapu na ndoo pengine sokoni vikiwa tayari kuuzwa.

Hili ni soko la wazi ambalo linaonekana kuwa soko la masai yenye bidhaa nyingi za ufundi wa mikono zenye rangi mbalimbali. Bidhaa hizi ni pamoja na shanga, mikufu, vikuku na vitu vingine vya mapambo vilivyotengenezwa kwa mikono.

Hili ni soko la mboga mboga . Unaweza kuona viazi, vitunguu na nyanya zimepangwa vizuri kwenye masanduku ya mbao tayari kwa kuuzwa kwa wateja ama pia wanaopita njia.

Hii ni soko la mboga labda duka la barabarani au soko la wazi. Inaonyesha ndoo kadhaa zilizojazwa viazi na chini yake kuna karoti nyingi zilizopangwa kwa safu, pilipili hoho chache za kijani na matango kadhaa.

Hili ni jengo la ghorofa lenye duka na ofisi, ghorofa za juu zimepakwa rangi ya zamawati na zina madirisha, ghorofa za jini zina paa la zamawati na maduka mbali mbali, lina bango linalosomeka milk shop to lent duka kubwa la kupangisha.

Haya ni majengo kadhaa marefu yakiwa bado yanajengwa, yakionekana kutokua na kuta za nje na madirisha mengi tupu. Kuna nyaya za umeme zinazopita juu ya anga ni wazi. Mfanyikazi anaonekana juu ya mojawapo ya majengo.

Hili ni jengo refu linalofanana na hoteli likiwa nyuma ya uzio wa ujenzi na rundo la mbao au vifaa vya ujenzi. Juu ya jengo hilo kuna tangi la maji. Anga linaonekana kuwa wazi na samawati.

Hili ni jengo refu la ghorofa nyingi lenye madirisha ya rangi ya samawati. Chini ya jengo kuna bango lenye maneno to let kodi.

Hii ni nyumba ya kisasa yenye orofa mbili, inaonekana kuwa na vyumba vitatu. Nyumba ina rangi ya kupendeza, madirisha makubwa na balkoni iliyo na uzio mweusi. Kuna sehemu ya maegesho ya gari chini ya orofa ya kwanza na geti jeusi mbele.

Hili ni nyumba ya kisasa ya gorofa mbili nyeye muundo wa kuvutia, ina bustani iliyo tunzwa vizuri mbele na njia ya kuendeshea gari, iliyo njengwa kwa matofari. Nyumba ina madirisha makubwa kwenye gorofa ya juu ikionyesha mtindo wa kisasa na wakifahari.

Hii ni nyumba yenye bustani nzuri na miti mingi. Nyumba inaonekana kuwa na kuta za matofali na madirisha yenye nondo za usalama. Bustani ina vichaka vilivyo punguzwa vizuri na mimea mingine mingi inayozunguka nyumba. Mwanga ni safi na inaonekana kuwa ni siku yenye jua kali.

Hii ni bango kubwa jekundu na nyeupe lililowekwa kwenye jengo ikitangaza commercial property for sale . Mali ya biashara inauzwa. Bango hilo lina namba za simu za mawasiliano.

Haya ni majengo marefu mawili ya kisasa labda hoteli au ghorofa yaliyosimama chini ya anga safi ya samawati. Kuna miti upande wa kulia na nguzo za umeme au simu zenye nyaya zinazoonekana mbele.

Haya ni majengo ya kisasa ya ghorofa yanayoonekana kuwa ni ya vyumba vya kukodisha labda katika eneo la Kileleshwa Nairobi. Majengo haya yana madirisha ya samawati na yanafanana na ghorofa za makazi. Mbele ya majengo kuna eneo dogo la kuchezea lenye bembea na vifaa vingine vya watoto.

Hili ni bango kubwa la matangazo la mradi wa majengo unaitwa Hayat Heights. Bango hili linaonyesha jengo refu la ghorofa nyingi na linaelezea sifa za vyumba vinavyouzwa.

Haya ni majengo mawili makuu ya ghorofa yanayofanana yakiwa na ghorofa kadhaa. Majengo yamejengwa kwa mtindo wa kisasa ya kutumia rangi za kijivu na nyeupe na balcony zikiwa na vibaraza vya rangi nyepesi.

Hili ni jengo la ghorofa kadhaa linaloonekana kuwa jengo la makaazi au biashara. Juu ya jengo kuna ishara inayosomeka, Regina plaza. Mbele ya jengo kuna nguzo ndefu ya mbao au simu.

Hili ni bango la matangazo la City Rise Residency huko Westlands. Bango linaonyesha jengo refu la kisasa na linatangaza vyumba vya kulala viwili na vitatu pamoja na vyumba vya kulala vya wafanyikazi.

Hili ni jengo refu la gorofa ambalo linaonekana kuwa Casa Ozone Apartments huko Kilimani, Nairobi. Mbele la jengo kuna bwawa la kuogelea lenye umbo la kipekee na eneo la kijani kibichi likiwa na nyasi bandia na mimea.

Haya ni majengo ya kisasa ya ghorofa; baadhi ya maajengo yanaonekana yamekamilika na yamepangwa rangi mbalimbali huku mengine yakiwa bado katika hatua za ujenzi, zikionyesha miundo ya chuma na saruji.

Hili ni jengo refu linaloonekana kuwa hoteli au jengo la ghorofa chini ya anga la samawati na mawingu meupe, jua linang'aa sana likiwa katikati ya sehemu hii na miale yake inaonekana.

Haya ni majengo ya ghorofa ya makazi yanayofanana na yale ya mradi wa nyumba za bei nafuu au estate ya makazi ya watumizi wa umma ya Ngara kando ya barabara ya Dasai Nairobi.

Haya ni majengo marefu kadhaa yakiwemo majengo ya ghorofa na mabango ya matangazo. Katikati kuna bango kubwa linalotangaza vyumba vya kulala, viwili na vitatu, vikionyesha kuwa asilimia arobaini vimeuzwa na viko karibu na The Junction Mall.

Hili ni jengo refu la ghorofa. Mbele ya jengo hili kuna miti na pia kuna muundo wa chuma wa rangi ya samawati unaoonekana kama sehemu ya uwanja wa michezo au kifaa kingine cha nje. Anga linaonekana wazi na samawati.

Hili ni jengo refu la kisasa la ghorofa lenye madirisha makubwa na balkoni . Jengo hili lina rangi nyeupe na njano na lina muundo wa kuvutia. Chini ya jengo kuna bwawa la kuogelea lenye maji ya samawati na eneo la kijani lililopambwa vizuri kando yake.

Hii ni mandhari ya jiji yenye majengo marefu na miti mingi chini ya anga lenye mawingu. Kuna miti mingi na maeneo ya kijani kibichi yanayoashiria uwepo wa bustani au maeneo ya asili ndani ya jiji.

Hili ni jengo refu lenye ghorofa kadhaa likiwa na rangi za samawati na nude juu ya jengo kuna antenna za mawasiliano. Mbele ya jengo kuna eneo la wazi lenye nyasi na udongo na pia kuna kontena za mizigo na magari yaliyoegeshwa. Anga ni safi na lina mawingu meupe.

Hili ni jengo la kisasa la ghorofa likiwa katika ujenzi. Inaonekana kuwa na ghorofa kadhaa na bado haijakamilika kukiwa na rundo la vifaa vya ujenzi chini.

Hili ni jumba la KCB Plaza jijini Nairobi. Jengo refu la kisasa la KCB Plaza linaonekana wazi likionyesha usanifu wake wa kipekee. Miti na mimea ya kijani kibichi inaonekana chini ya jengo, ikiongeza uzuri wa asili kwenye mandhari ya mjini.

Hili ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa labda dakavu kama inavyoonekana kwemye ishara. Kuna sehemu inayoonesha bidhaa nyingi zikiwemo kunde na bidhaa nyingine zilizopakiwa kwenye vyombo za wazi. Pia kuna kituo cha kujaza maji kinachoonekana nyuma.

Hili ni jengo likiwa na jina China Square juu yake. Jengo lina muundo wa kipekee wenye mistari yenye rangi mbalimbali kama vile samawati, njano na nyekundu iliyopangwa kwa mtindo wa wimbi. Mbele ya jengo kuna njia ya kutembea na ngazi ndogo.

Hii ni sehemu ya duka kubwa labda soko la matunda na mboga za kienyeji. Kuna mabango yenye maandishi organic na kilimo hai organic products . Unaweza kuona matikiti maji na mboga nyingine zikiwa zimepangwa kwenye meza za mbao.

Hii ni ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Watu kadhaa ndani ya duka wakiwemo, wanunuzi na wafanyakazi. Mmoja anaonekana akiskuma toroli, la ununuzi. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali na kuna rundo la bidhaa zilizopangwa katikati ya njia zikiwemo ndoo za kijani na masanduku ya jik .

Hili ni duka kubwa la Quickmart unaweza kuona jina la duka likiwa limeandikwa kwa herufi kubwa nyekundu juu ya jengo, pia kuna nembo enye maneno fresh and easy mbele ya duka kuna eneo la maegesho na troli za ununuzi zikiwa zimepangwa.

Hii ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa labda duka la vifaa vya nyumbani au la jikoni. Inaonyesha njia ndefu iliyojaa rafu za bidhaa mbalimbali zikiwemo sufuria, vyombo vya kupikia na vitu vingine vya jikoni.

Hii ni ndani ya duka kubwa la Carrefour likiwa na sehemu za kulipia za express counter au kaunta ya haraka ambazo zimeandikwa kwa herufi kubwa nyekundu. Kuna wateja na wafanyakazi ndani ya duka na pia kuna ishara ya my club .

Hili ni duka la vifaa vya elektroniki hasaa sehemu ya kuuzia mashine za kufulia. Mashine nyingi za kufulia za chapa ya LG zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuonyeshwa. Baadhi zikiwa na lebo ya Turbowash na bei zao.

Hili ni duka kubwa la bidhaa mbalimbali. Ndani ya duka hili kuna vifaa vya nyumbani kama vile friji, mashine za kufulia na sofa. Pia kuna baiskeli zilizopangwa kwenye rafu na bidhaa nyingine nyingi zilizopangwa kwenye rafu na sakafu zikijumuisha vitu vidogo vya nyumbani na samani.

Hii ni sehemu ya mboga mboga katika duka lenye rafu zilizo jaa mboga za majani. Pia kuna mabango yanayoonyesha herbs mimea ya viungio na salads saladi.

Hili ni duka la pombe lenye rafu nyingi zilizojazwa chupa za vileo mbalimbali kama vile whiskey , divai na pombe nyingine. Pia kuna pipa la mbao juu lililotumika kama sehemu ya kuonyesha bidhaa ikiwa na chupa za vinywaji na kinywaji cha Cocacola.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la bidhaa, hasa sehemu ya mikate na keki. Watu wawili wanaonekana wakichagua bidhaa kutoka kwenye vibweta. Mandhari yote inaonyesha eneo safi na lenye mpangilio mzuri ndani ya duka kubwa.

Hii ni sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa la Naivas. Kuna ishara kubwa juu inayosema fruits and vegetables matunda na mboga. Sehemu hii imejaa aina mbalimbali za matunda na mboga zilizopangwa vizuri kwenye masanduku na rafu za mbao.

Hili ni duka la baiskeli lenye baiskeli nyingi zilizopangwa kwa safu. Kuna aina mbalimbali na rangi tofauti ikionyesha uteuzi mpana wa baiskeli zinazouzwa. Nyuma yake, kuna rafu zilizo na bidhaa zingine na vitu vingine vya kuuza na pia kuna magari madogo ya mfano yaliyopangwa kwenye rafu.

Hii ni friji ya duka kubwa iliyojaa bidhaa mbalimbali za mboga na matunda yaliyo funganishwa, kama vile saladi, karoti na mboga zingine za kijani. Rafu zimepangwa vizuri na bidhaa mpya.

Hii ni sehemu ya deli nyama za kusindika katika duka la vyakula , kuna kaunta ndefu iliojaa aina mbali mbali za jibini na pia kuna mabango yanaonyesha import cheese jibini kutoka nje na house of cheese cut sehemu ya kukata jibini.

Hili linaonyesha ndani ya duka kubwa la kisasa ambalo linaonekana kuwa duka la Carrefour . Kuna sehemu mbali mbali za bidhaa kama matunda, mbogamboga na pipi za Kiarabu. Pia kuna watu wanaofanya manunuzi ndani ya duka hilo. Kuna mabango yanayo onyesha best deals na promotion .

Hii ni foleni ya bidhaa kwenye duka kubwa. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zilizofunganishwa zikiwemo pakiti za kahawa au bidhaa zinazofanana na hizo. Pia kuna watu wachache wanaonekana wakiwa ndani ya duka.

Hili ni duka kubwa au soko la kisasa. Linaonekana kuwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu pamoja na sehemu ya kuoka mikate au kahawa upande wa kulia.

Hii ni ndani ya duka kubwa. Mnaweza, kuona safu ndefu za bidhaa, zilizopangwa kwenye rafu pande zote mbili, za njia zikiwemo bidhaa za nyumbani, kama karatasi za choo, na sabuni, upande wa kushoto. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia na wakichagua bidhaa, kutoka kwenye rafu. Mwanga unatokana na taa za dari zinazong'aa juu.

Hii ni ndani ya duka kubwa au duka la vyakula vikiwa na rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna bidhaa za nyumbani, vyakula na vitu vingine vilivyopangwa vizuri kwenye rafu. Taa zinazoangaza kutoka juu zinafanya duka linaonekana angavu.

Hii ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa ,inaonyesha sehemu ya bidhaa za kuoka na vitu vitamu ,unaweza kuona sehemu ya mikate na keki, chapati nyembamba ,vitafunio vitamu vya kihindi ,vitafunio vitamu vya kiarabu ,sehemu hii ina rafu za kaunter zilizo jaa bidhaa mbalimbali za kukuliwa.

Hili ni sehemu ya duka labda duka la jumla au la vifaa vya nyumbani lenye rafu ndefu zilizojaa vyombo mbalimbali vya plastiki vya rangi nyingi. Kuna bakuli, masanduku ya kuhifadhi na vitu vingine vya nyumbani.

Hii ni friji ya kuonyeshea nyama katika duka au bucha. Kuna aina mbali mbali za nyama zilizopangwa vizuri tayari kwenye vifunganisho zikiwemo family pack na ofa mbali mbali kama meals k bird

Hii ni barabara kuu ndani ya duka kubwa au maduka makubwa, yaliyojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Inaonekana kuwa sehemu ya bidhaa za kusafisha au sabuni, kutokana na chupa, na pakiti za samawati na nyeupe zilizoonekana wazi.

Hili ni sehemu la duka la vifaa vya kielektroniki likionyesha hasa bidhaa za LG kama vile mashine za kufulia na vyombo vya kuoshea vyombo. Kuna mashine kadhaa za kufulia zilizopangwa zikiwemo zile zinazotumia kiteknolojia ya TurboWash 360 .

Hili ni ndani ya duka kubwa la Carrefour, inaoneka kuwa ni sehemu ya bidhaa za walio hifadhiwa na kuna friji ndefu zenye vifuniko vya kioo zilizo jaa bidhaa mbalimbali. Pia kuna rafu za bidhaa upande wa kushoto na upande wa kulia wa ukumbi.

Hii ni sehemu ya duka ambapo vyakula vinauzwa kwa wingi bila vifunganisho kama vile karanga na nafaka mbali mbali vilivyohifadhiwa kwenye vyombo vya wazi na kundondosha chakula. Chini yake kuna vyombo vingine vya kuhifadhi chakula vingi kama vile matunda yaliyokaushwa au pipi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa au maduka makubwa ambapo matunda na mboga huuzwa. Inaonekana kuna rundo kubwa ya matikiti maji na parachichi zilizopangwa kwenye viunga vya kuuza.

Hili ni kaunta ya chakula iliyojaa vyakula mbali mbali vilivyopangwa kwenye vyombo vya chuma, kama vile wali na sahani zingine zenye viungo tofauti. Inaonekana kama sehemu ya duka la chakula au mkahawa.

Hii ni ndani ya duka kubwa la Naivas Supermarket, nchini Kenya, inayoonyesha sehemu ya matunda na mboga, kama inavyoonekana kutoka, kwenye ishara iliyo juu ya friji, inayoashiria fruits and vegetables . Kuna friji kubwa iliyojaa bidhaa mbalimbali labda nyama, jibini, au bidhaa nyingine zinazohitaji baridi.

Hili ni duka la nyama au sehemu ya nyama katika duka kubwa yenye fridge ya kuonyesha nyama mbalimbali. Kuna aina nyingi za nyama zilizopangwa vizuri ndani ya friji ya kuonyeshea ikiwemo nyama ya kusaga, vipande vya nyama na labda ina au figo.

Hii ni ndani ya duka kubwa la kisasa likionekana kama quickmatt. Kuna sehemu mbalimbali kama vile matunda na mboga mboga, sehemu ya juisi, kahawa na chakula cha moto. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa.

Hii ni ndani ya duka au gala. Inaonekana kuuza baiskeli labda za watoto, na pia viti vya plastiki na viti vidogo. Kuna baiskeli nyingi zilizopangwa kwa safu na pia rundo la viti vya plastiki vilivyowekwa juu ya kila mmoja.

Hii ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa inaonyesha njia ndefu iliyojaa rafu zenye bidhaa. Taa za juu zinazng'aa na watu wakitembea ndani ya duka. Kuna mabango ya matangazo yamening'inia juu yakiwemo yale yanayoonyesha namba kama mia mbili hamsini na tano.